Rafu ndefu zilizojaa viatu vya aina mbali mbali vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Vyote hivyo ni vya kiume, vikiwemo viatu vya kuvalia kazini, viatu vya kawaida na viatu vya michezo, vikiwa na rangi tofauti. Inatoa hisia ya duka la viatu au sehemu ya viatu katika duka kubwa.

Rafu ndefu zilizojaa nguo mbali mbali zikiwemo mashati, fulana na koti zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Zina rangi tofauti. Kuna picha mbili zilizopigwa fremu, zimewekwa juu ya rafu zikiwa zikiongeza mvuto wa duka. Inatoa hisia ya duka la nguo lililopangwa vizuri au sehemu ya nguo katika duka kubwa.

Pikipiki ya magurudumu matatu, al maarufu kama tuktuk yenye rangi nyekundu. Iko imesimama kwenye eneo lenye nyasi na miti, huku baadhi ya matawi ya mti yakifunika sehemu ya chini ya gari. Inaonekana kama gari hili limeegeshwa kando ya njia au katika eneo la wazi lenye mimea.

Gari nyeusi aina ya SUV linalofanana na Subaru linaonekana katika upande ulionyuma. Buti la gari pamoja na milango yote ya nyuma vimefunguliwa kwa upana vikionyesha nafasi kubwa na tupu ya kubebea mizigo. Viti vya nyuma ambavyo vinaonekana kuwa nyeusi vipo katika hali nadhifu. Chini ya gari, bomba mbili za eskozi zinadhihirisha mwonekano wake wa nguunguu na wa kisasa.

Eneo la onyesho la magari mapya yanayong'aa. Yamepangwa kwa uangalifu kwenye eneo la sakafu nyeupe na zulia jekundu. Watu wengi wamekusanyika karibu na magari. Wakiangalia na kupiga picha kuashiria kuwa kuna tukio la umma. Rangi mbalimbali za magari zinaonekana. Anga ni nyeusi na kuna taa nyingi zinazong'aa juu. Zikimulika eneo lote. Inatoa hisia ya maendeleo na uvumbuzi katika sekta ya magari.

Magari mapya yaliyopaki kwenye eneo la wazi. Labda katika uwanja wa maonyesho ya magari. Yamepangwa kwa mistari mirefu yakionyesha rangi tofauti ikiwemo. Wanaume watatu wamesimama katika gari wakionekana wakizungumza. Anga lina mawingu meupe na buluu likionyesha hali ya hewa ya utulivu. Inatoa hisia ya biashara ya magari na uteuzi mkubwa wa magari mapya.

Eneo lenye miti na magari yaliyopaki kwenye nyasi. Kielelezo kikuu ni lori la rangi ya fedha lililopaki upande wa kulia huku magari mengine na watu wakionekana upande wa kushoto. Mandhari inaonyesha hali ya hewa ya jua na miti mirefu. Kunakuwa na hisia ya mkusanyiko wa watu au tukio fulani katika mazingira ya asili.

Mandhari ya eneo lenye shughuli nyingi limejaa vibanda vidogo vyenye paa za mabati au turobaini vikipangwa kando ya barabara kwenye vumbi. Kuna watu wengi wakipita na kufanya shughuli zao pamoja na magari na pikipiki chache zikionekana kwenye barabara. Kwa mbali kuna mabango makubwa ya matangazo na majengo yasiyo kamilika yote yakionyesha shughuli ya mjini katika hali ya kawaida ya maisha.

Soko lawazi limejaa pilka pilka na shughuli nyingi za biashara. Chini ya miavuli, mikubwa na rangi mbali mbali. Meza za wazuuzi zimefurika kwa mazao, mabechi ya kiwuma, chikukizi ya ndizi na mboga zaikilaina. Bila kabisa kuna magunia na besi nizilizoza daga walio anikwa maarufu kama omena . Watu wengi wakiwemo wa uzaji na wanunuzi wanaonekana wakijihusisha na biashara katika mandhari hii ya kawaida.

Balkoni yenye ukuta wenye rangi ya manjano mkali na masakafu ya vigae vyeupe. Kuna uzio wa kioo na chuma cha poa unaopita mbele. Kutoka kwenye balkoni tunaona majengo marefu ya ghorofa kwa mbali yakionyesha mazingira ya jiji au makazi ya kisasa. Mwangaza wa jua unaonekana kuakisi kwenye uso wa hiyo balkoni.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya kijivu na madirisha meusi. Juu ya jengo kuna nembo ya maadishi nyekundu. Chini ya jengo kuna maandishi makubwa mekundu yanayosomeka Malaba. Anga ni la buluu na lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Kwa ujumla, inaonyesha jengo la kisasa lililojengwa katika eneo la mjini likisimama wazi.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya manjano na buluu likiwa na muundo usiyo wa kawaida. Sehemu ya juu ina paa za buluu zilizopangwa kwa mstari na chini yake kuna madirisha madogo meusi. Anga ni la buluu safi na kunakuwa na hisia ya usanifu wa kipekee na usiyo wa kawaida.

Nyumba kubwa ya kisasa lenye paa la kijani na kuta za rangi ya kahawia na kijivu. Imejengwa nyuma ya ukuta mrefu ya mawe. Unaonekana kuwa imara. Anga lina mawingu meupe na bluu ikionyesha hali ya hewa nzuri. Inatoa hisia ya utulivu na nyumba `nzuri iliyojengwa katika mazingira salama.

Jengo refu la ghorofa nyingi lenye rangi nyeupe na bluu, limesimama wima chini ya anga ya bluu safi. Ghorofa za juu zina madirisha mengi ya bluu, huku sehemu ya chini ikiwa na maduka. Kwa mbele ya jengo kuna miamba mikubwa na gari nyeupe lililopaki. Inatoa hisia ya eneo la kibiashara na ya makazi ya mijini.

Jengo la biashara la kisasa likiwa na ishara iliyosimama wima kwenye maandishi babekiunzi. Jengo lina milango na kioo na ndani yake kuna taa zainazong'aa zikionyesha bidhaa na huduma zinazotolewa. Inatoa hisia ya mahali pa biashara penye shuguli nyingi sana.

Eneo la rejareja iliyo na sehemu na ya kulipia bidhaa iliyoonyeshwa wazi kwa ishara ya nyekundu. Mwanamume mmoja amesimama karibu na sehemu ya kulipia akionekana akisubiri huduma. Kwa mbali kuna watu wengine wakitembe kwenye njia kubwa na rafu zilizojaa bidhaa zinaonekana pande zote. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha. Inatoa hisia la duka la kisasa lenye shughuli nyingi.

Sehemu ya nje la duka la Carrefour likiwa na ishara kubwa inayong'aa yenye maandishi Carrefour kwa rangi nyekundu na bluu. Duka hilo linaonekana wazi usiku likiwa na taa zinazomulika eneo lote. Kuna magari yaliyopaki mbele ya duka na walinzi wawili wamesimama karibu na mlango. Inatoa hisia kubwa ya duka la kisasa linalofanya kazi usiku na mchana.

Ndani ya duka kubwa la rejareja likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali zikiwemo vyakula vya makopo, vinywaji n bidhaa za nyumbani. Njia kati ya rafu ni pana na ina taa za dari zinazomulika eneo lote. Iacho hisia ya duka lenye bidhaa nyingi na lililopambwa vizuri.